Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare zake rasmi za kazi zenye rangi ya bluu, ameinama kidogo huku anampa chanjo mtoto aliyeshikwa na mamaye ambaye ameketi kwenye kiti cha rangi nyeusi na amevalia maski.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kike amesonga nywele zake kuelekea nyuma. Amevalia maski. Anampa chanjo mtu ambaye ameshika kifua chake kutumia mkono wake wa kushoto. Mbele kunaonekana chupa ya maji.

Mzoga wa ng'ombe mwenye pembe ukiwa umelala chini. Kuna watu wawili wanaonekana wakitembea kuelekea mbali na mzoga huo. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu,

Bango la kibiashara la huduma za dawa za kienyeji, lina nambari ya simu ambayo unaweza piga ili kupata maelezo zaidi, ni la rangi mbalimbali, ikiwemo nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Chupa nyeupe yenye uzani wa mililita ishirini, inayoaminika kuwa na chanjo dhidi ya magonjwa kama vile measles, mumps, na rubella. Kando yake ni sindano itakayotumika kutolea chanjo chupani.

Mwanamke aliyevalia long'i na viatu vyeusi anazima moto kutumia kifaa maalum chenye rangi nyekundu. Chini sakafuni kuna mchoro wa laini wenye rangi ya samawati. Kando yake kuna nyasi zilizochipuka na ni za rangi ya kijani kibichi

Mhudumu wa afya ambaye amejifumua nywele zake na amevaa maski, ameinama kidogo kumpa chanjo mtoto ambaye ameshikwa na mamaye aliyeketi kwenye viti vitatu vya plastiki. Kando yake ukutani ni karatasi zenye maandishi ya mbali mbali.

Daktari aliyevalia maski. Amevaa gwanda lake rasmi la kazi lenye rangi ya samawati. Mkono wake wa kulia umeshikilia sindano huku ukiwa unatoa chanjo kwenye chanjo ulioshikiliwa kwenye mkono wa kushoto.

Chupa nyeupe ambayo ina chanjo dhidi ya magonjwa kama vile measles, mumps na rubela, imefunikwa kwa kifuniko chenye rangi ya buluu. Kando yake ni sindano ambayo inaaminika itatumika kutolea chanjo kwenye chupa hiyo.

Chupa nyeupe ambayo imefunikwa na kifuniko cha bluu, inayoaminika kuwa na chanjo dhidi ya magonjwa kama vile mumps, measles, na rubella. Kando yake kuna sindano itakayotumika kutolea chanjo hiyo chupani.

Mkulima ambaye amevaa maguanda rasmi ya kufanyia kazi kwenye shamba. Mgongoni kuna kifaa cha kupulizia dawa mimea ili kuua wadudu waharibifu. Mbele yake kuna miti ambayo inaonekana na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Maji huenda kutokana na mvua kubwa iliyonyesha yakiwa yameziba barabara na kutatiza shughuli ya usafiri. Kuna mtu ameishika pikipiki akijaribu kuivusha. Baiskeli imebeba watu wawili nyuma kuna gari. Kando kuna miti ya matawi ya kijani kibichi.

Watu wawili wakiwa wamevalia magwanda yenye rangi nyeusi. Wapo katika shughuli ya usafi. Kuna rundo la taka ambalo limewekwa pamoja. Kando yao kuna miti ambayo imestawi na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mhudumu wa afya akiwa ametoboa sikio na amevalia kofia yenye rangi ya bluu, anampa chanjo mtoto aliyenyoa na amesimama kando ya mama aliye na tishati ya rangi nyekundu.

Jumba lililoporomoka. Maafisa wa kushughulikia mikasa wamefika katika eneo la tukio. Kando yake ni jumba lingine ambalo linaonekana limeguswa na kumeanikwa nguo zenye rangi mbali mbali.

Chupa mbili zenye rangi nyeupe zikiwa zimeshikwa kwenye mkono uliovalishwa pete. Moja imefunikwa na kifuniko chenye rangi nyekundu. Kuna sindano inayotumika kutolea dawa kwenye chupa hizo.

Wanawake wawili waliovalia mask na glavu zenye rangi nyeupe wakiwa kando ya gari ambalo limesimama. Madirisha yake ni ya rangi nyeusi na yamefungwa. Chini kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia gwanda lenye rangi ya samawati ameshika sindano kwenye mkono wake wa kulia. Mkono wa kushoto una chupa mbili za chanjo. Nyuma yake ni mama aliyemshika mwanawe na amevalia tisheti yenye rangi nyekundu.

Mgonjwa amelazwa hospitalini. Mguu wake wa kushoto umefura na umefungwa bendeji yenye rangi nyeupe. Mwingine wa kulia ameuinua juu. Inaonekana yupo kwa maumivu makubwa. Nyuma yake ni watu pia ambao wapo hospitalini.

Mzee aliyevalia kofia na ana ndevu nyeupe amekalia kwenye kiti cha plastiki. Anapewa chanjo na mhudumu wa afya aliyevalia gwanda la rangi ya bluu. Nyuma yake ni mtu anayekuja kuelekea upande walipo.

Chupa ambazo zinaaminika kuwa na chanjo dhidi ya ugonjwa wa yellow fever ,zimepangwa vizuri. Kando yake ni maski na sindano inaonekana ambayo itatumika kutolea chanjo kutoka kwenye chupa hizo.

Bango la kibiashara la daktari wa kienyeji likiwa linaonyesha shida anazozitibu, ikiwemo shida ya mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mke. Lina nambari ya simu unaweza piga, ili kumpata kwa urahisi ukiwa unahitaji huduma zake.

Ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha magari imesababisha moto kuwaka. Kuna watu ambao wanatembea kuelekea katika eneo la tukio. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali.

Mtetezi wa afya ya wanawake hasa kuhusu hedhi ameshika kisodo kwenye mikono yake. Kando yake ni mwanamke aliyesonga na anamtizama. Ameketi chini kwenye kiti cha plastiki. Huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika chupa ya maji.

Chupa tatu, nyeupe zinazoaminika kuwa na chanjo dhidi ya maradhi kama vile measles, mumps, na rubella . Zimepangwa chini. Kando kuna mtu ambaye anatumia sindano kutoa chanjo katika mojawapo ya chupa hizo.

Mhudumu wa afya, akiwa amevalia maski , anaandika kwenye kitabu. Kando yake, ni mtoto aliyenyoa nywele na ameshika kwenye kiti. Mbele kuna vifaa vingine vya kimatibabu, ambavyo vimewekwa kwenye sanduku la rangi nyekundu.

Chupa nyeupe mbili ambazo zimefunikwa, zina chanjo dhidi ya ugonjwa wa yellow fever . Zime simamishwa na kando yake kuna maski na sindano ambayo inaaminika itatumika katika kutoa dawa katika chupa hizo.

Chupa nne nyeupe ambazo zina chanjo dhidi ya magonjwa kama vile measles, mumps na rubella . Zimefunikwa na vifuniko. Moja imeshikwa kwenye viganja vya mtu ambaye ana kucha ndefu. Kando yake ni katuni ambayo inaaminika ilikuwa inahifadhi chupa hizo.

Mama, ana mtazama mwanawe ambaye inaonekana ndiyo mwanzo amezaliwa. Mikononi ana alama zinazoashiria alikuwa akidungwa sindano. Nyuma kuna taulo iliyokunjwa vizuri.

Mzee ambaye amenyoa. Amevalia maski na ameketi chini kwenye kiti huku akiwa anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia maguanda yake rasmi yenye rangi ya bluu. Amesonga nywele na kuzishika vizuri.

Mama anamwosha mikono mwanawe. Ameshika sabuni kwenye mkono wa kulia. Mkono wa kushoto umevishika viganja. Mtoto huyo amesonga na amevalia maski . Kando kuna tenki la maji lenye rangi nyeusi.

Madaktari wawili wataalamu wa meno wakiwa wamevalia glavu na maski, wanaendelea kumshughulikia mgonjwa ambaye amelala na kuangalia juu, kando yao ni vifaa vingine vya matumizi hospitalini kwa ajili ya kutoa meno.

Mwanaume aliyesimama ameinua mkono wake wa kushoto. Amevalia t-shirt yenye rangi ya bluu. Yupo kando ya bango linalotoa maelezo kuhusu maji. Nyuma yake ni matanki matatu yenye rangi nyeusi.

Daktari wa meno akiwa anamhudumia kijana ambaye ameketi kwenye kiti na kuangalia juu. Kwenye mkono wake wa kulia amelishika jino na kifaa ambalo ameling'oa kwenye kinywa cha kijana huyo.

Mhudumu wa afya akiwa anakagua kitabu cha kliniki cha mwanamke anayeonekana ni mgonjwa au mjamzito. Mbele yao kuna televisheni yenye rangi nyeusi. Juu ukutani kuna nguo za rangi mbalimbali.

Daktari mtaalam wa macho, akiwa anamkagua mgonjwa. Amevalia sare zake rasmi za kazi yenye rangi nyeupe. Amenyoa na ukutani kuna swichi ambayo inatumika kuwasha taa ya stima.

Daktari amevalia nguo zenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Ameinama kidogo kumpa chanjo mtoto aliyeshikwa na mamaye aliyevalia kofia yenye rangi nyekundu. Kando yao kuna chupa ambayo ina dawa ya kuua virusi kama vile vya korona.

Maji taka yanapita huku yakiwa yanabomoa nyumba ambazo mingi zimejengwa kwa mabati. Zingine zinaonekana kwa umbali na ni ndefu. Nje kumeanikwa nguo kwenye kamba na ni za rangi mbalimbali.

Madaktari wa upasuaji wakiwa wanamhudumia mgonjwa. Wamevalia sare zao rasmi za kazi za rangi ya kijani kibichi. Kando yao ni dawati ambalo lina vifaa muhimu vya upasuaji.

Wanafunzi watatu wamepanga foleni kuchota maji kwenye tanki la rangi ya buluu. Wanaangaliwa kwa ukaribu na mwalimu wao wa jinsia ya kike ambaye amesimama. Nyuma yake ni jengo linaloaminika ni la madarasa.

Watu waliopanga foleni ili kupokea huduma kutoka kwa wahudumu wa afya. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali. Mmoja amevalia maski na nguo yenye rangi nyeupe. Ameketi chini kwenye kiti cha plastiki huku akiwa anapewa chanjo.

Madaktari wa upasuaji wakiwa wanamhudumia mgonjwa. Wamevalia maski na magwanda yao rasmi ya kazi. Kando yao kuna vifaa vingine vya matibabu. Juu kuna taa ya sitima ambayo inawaka.

Gari la kusafirisha mafuta aina ya petroli limejihusisha kwenye ajali mbaya ya barabarani. Mengine mawili yameanguka chini huku moto ukiwa umezuka. Watu wanajaribu kupiga picha ili kushuhudia ajali hiyo.

Chupa nyeupe yenye uzani wa mililita ishirini, inayo aminika kuwa na chanjo dhidi ya magonjwa kama vile mesleas, mumphs na rubela. Imefunikwa na kuwekwa kwenye sakafu safi. Kando yake ni sindano itakayotumika katika utoaji wa chanjo hiyo.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia gwanda lake rasmi la kazi lenye rangi nyeupe. Ameinama kidogo na mkono wake wa kulia umeshikilia kifaa ambacho anakitumia kupulizia dawa kwenye ngome za wadudu waharibifu nyumbani.

Chupa yenye uzani wa mililita kumi ikiwa imebeba chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza kwa watoto. Kando yake kuna sindano inayoaminika itatumika katika shughuli ya kutoa chanjo hiyo.

Wahudumu wawili wa afya ya meno, wakiwa wanamhudumia mgonjwa, ni wa jinsia ya kike na wamewalia maski na magwanda yao rasmi ya kazi yenye rangi nyeupe. Mgonjwa amelala kisha kuangalia juu.

Dawa zinazoaminika ni za miti shamba zimesiagwa kisha kuwekwa kwenye chupa. Sakafuni kuna simu inayoonekana yenye rangi nyeusi. Kando kuna mtu ambaye mikono yake inaonekana imekunjwa.

Muhudumu wa afya aliyevalia maski nyeupe ameketi chini huku akiwa anakagua file ya mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha plastiki mbele yake. Kuna dawati ambalo lina karatasi na chupa inayo aminika ina dawa ya kutuliza ya kuua viini kama vile vya korona.

Mama aliyelazwa chini ana ujauzito ,amejifunga leso lenye rangi mbalimbali ikiwemo samawati na nyekundu ,anashughulikiwa na mkunga ,kwenye viti kumeketi akina mama wengine watatu, ila kiti kimoja hakijakaliwa na mtu.

Wataalamu wa masikio wakiwa wanamhudumia mama aliyeketi chini na kuyafumba macho yake. Wamevalia glavu na tsheti nyeupe zenye maandishi mekundu. Wawili wamesonga nywele ila mmoja hajasonga nywele zake.

Maji ya mafuriko kutokana na mvua kubwa iliyonyesha kwenye barabara. Kuna lori ambalo limeanguka na watu wanazidi kutembea ndani ya maji hayo. Kando kuna miti iliyosimama na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Maji ya mvua yaliyotuama mbele ya hospitali mmoja nchini Kenya. Mbele yake kuna chumba kilichojengwa kutumia karatasi na chuma. Kando yake kuna ua lenye rangi ya kijani kibichi.

Bango la kibiashara la daktari Chikonko linaloonyesha magonjwa anayoyashughulikia ikiwemo mapenzi na biashara. Lina nambari ya simu unaeza tumia ili kumpata na kupokea huduma zake.

Chupa iliyosimamamishwa na ina chanjo dhidi ya magonjwa matatu ambayo ni Measles, Mumps na Rubella. Imefunikwa vizuri na kifuniko chekundu, chini yake kwa umbali kuna sindano ambayo inaonekana itatumika kutolea chanjo hiyo chupani.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare zake rasmi za kazi zenye rangi nyeupe, akimpa mtoto chanjo ambaye ameshikwa na mamaye, aliyetoboa sikio na nywele zake kujishika na nyuma. Nyuma yao kuna watu ambao inaamikika wanaendelea na shughuli za kimatibabu.

Mwanamke aliyevalia maski yenye rangi ya samawati akiwa anaosha mikono yake, amejifunga kanga. Chini kuna ndoo yenye rangi nyeupe na kando yake kuna mtoto aliyesimama akiwa anamtazama.

Watu wawili wanaovuka mto. Mmoja anatembea ndani ya maji, mwingine akiwa kwenye mgongo wake na amevalia nguo ya rangi ya samawati. Nyuma yao ni watu wengine ambao wanawatazama, huku wakielekea ng'ambo ya pili.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare zake rasmi za kazi zenye rangi nyeupe akiwa ameshika mdoli wenye rangi nyekundu na kumchezesha mtoto ambaye anatizama. Mtoto huyo ameketi juu ya mamake ambaye amesonga nywele.

Daktari aliyenyoa amevaa miwani, maski na glavu nyeupe na magwanda yake ya kazi anamhudumia mgonjwa ambaye amelala na ameangalia juu. Nyuma yao ni vifaa vingine vya kazi au vya hospitalini.

Watu wawili wanatembea kuelekea kwenye kibanda cha kuteka maji. Mmoja ni wa asili ya Kizungu mwengine ni wa asili ya Kiafrika wote ni wanaume. Chini kuna mitungi iliyopangwa. Nyuma yao kuna watu ambao wanaendelea kuwatizama.

Mama mwenye nguo nyeupe ameshikilia mtungi. Mwingine mwenye nguo ya blue anatia dawa mtungini kabla ya kuteka maji. Nyuma kunaonekana mimea ambayo imenawiri vizuri na ni ya kijani kibichi.

Mwanaume ambaye amenyoa amevalia mask . Ana shuka mbili za aina ya kimaasai. Moja ni ya rangi nyekundu na ingine ni ya rangi ya bluu. Shingoni amevalia shanga. Anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya wa shirika la UNICEF.

Mama mwenye nguo nyekundu amemshika mtoto wake huku akiwa amevalia mask . Mtoto huyo anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Kando kuna mtu ambaye amesimama anamwangalia jinsi anavyopata chanjo.

Daktari watatu wakiwa wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala chini na ameangalia juu. Inaonekana ni wataalamu wa meno. Wamevalia magwanda rasmi ya kazi yenye rangi ya bluu. Kando kuna vifaa vingine vya hospitalini.

Kibanda cha kuteka maji. Juu kuna tenki yenye rangi nyeusi. Chini kuna mitungi ambayo imepangwa. Mwanamke ameinama akiyateka maji. Mwanaume amesimama akiwa amevalia maski.

Tenki la kuhifadhi maji lipo juu ya mnara. Wanaume wawili wanaonekana wamesimama. Mmoja anapanda. Kando yao kuna nyaya za stima na miti refu iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mama mwenye kimo kirefu amevalia buibui na amesimama. Chini kuna mizoga ya wanyama ambao wamekufa. Kwa umbali kuna miti ambayo imenyauka ishara ya kwamba ni msimu wa kiangazi.

Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga ambaye inaonekana ndio mwanzo amezaliwa. Shingoni amevaa kipimajoto. Amesonga nywele na kutoboa sikio lake. Amevaa sare yake rasmi ya kazi.

Mama mwenye tabasamu amemshikilia mwanawe mchanga mikononi. Ameketi kwenye kitanda. Juu kuna neti nyeupe ambayo imefungwa vizuri. Kando kuna chupa labda ni ya maji au soda.

Mhudumu wa afya au daktari akiwa anamkagua mgonjwa mikono ambayo imejikunja na ina vipele. Amevalia glavu nyeupe na gwanda la kazi rasmi lenye rangi ya samawati.

Mama amemlea mwanawe ambaye anaonekana ni mgonjwa. Amemshika miguu ili asisumbue wakati wa kupewa sindano. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia sare zake rasmi zenye rangi ya buluu huku akiwa amenyoa.

Daktari wa macho anamkagua mgonjwa ambaye amevalia nguo nyeusi na ameketi chini. Amesonga huku mkono wake wa kulia ukiwa umewekwa mezani. Anaangalia ndani ya kifaa cha kupima macho.

Mgonjwa amelala kitandani. Amejifunika shuka na amevalia tisheti yenye rangi nyeupe. Mlango umefungwa. Chini kuna besheni. Juu kando yake kuna chupa za maji ambazo zinaonekana.

Mwanamke mwenye nguo ya samawati amevalia mask na miwani ,amesonga nywele ambazo zinarudi nyuma ,anamwangalia mwanamke mwenzake ambaye vilevile amesonga nywele na ameshikilia mwanawe kwenye mkono wake wa kushoto. Mezani Kuna chupa nyeupe.

Vyumba vya kujisaidia vyenye rangi mbalimbali. Vina maandishi kama vile osha mikono yako hapa. Mbele yake kuna watu wawili ambao wamesimama, labda ni walimu au maafisa wa serikali.

Gari aina ya basi limehusika katika ajali mbaya ya barabarani. Kuna watu wengi ambao wanaendelea na shughuli za uokozi. Kando kuna gari lingine ambalo ni la kusafirisha mafuta. Chini kuna vikapu ambavyo inaonekana vimetoka katika gari hilo.

Mwanamume amesimama kwenye boti inayoelea majini, amebeba vitu vya nyumba ikiwemo mito na godoro, amevalia sweta yenye rangi ya nyekundu. Kwa mbali tunaona miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Mhudumu wa afya aliyechutama na amevalia sare yake rasmi nyeupe, anamdunga mtoto sindano ambae ameshikwa na mamaye. Kuna meza na juu yake kuna vifaa vingi vya hospitalini.

Chupa ambayo inakisiwa kuwa na dawa kutoka mti wa mwarubaini. Chupa hii imefunikwa na kifuniko cheupe. Chini yake kando kidogo kuna nembo inayoonyesha ya kwamba dawa hii ni bora kwa matumizi ya mwanadamu kutoka kwa idara inayodhibitisha matumizi ya vitu yaani KEBS .

Madaktari wawili wanawake wamesimama. Wanamhudumia mtoto mchanga. Wote wamevalia meski na glavu nyeupe mikononi. Kichwani wamevaa vazi rasmi linalohitajika hospitalini.

Madaktari wawili watalaamu wa meno wakiwa wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti na ameangalia juu. Mmoja ni wa jinsia ya kike mwengine ni wa jinsia ya kiume. Wanazidi kuendesha kazi yao hospitalini.

Maji yameziba njia, wanamume wawili wanajaribu kupita. Mmoja ameketi kwenye pikipiki, mwingine amemshikilia kwenye nyuma, mbele kuna miti ya rangi ya kijani kibichi.

Mama ameinama. Mkononi amevaa glavu nyeupe, kichwani amejifunika kofia na amefunga leso. Anamhudumia mwanawe ambaye inaonekana anahisi uchungu mkubwa. Mwanawe huyo amesonga nywele na ameketi kwenye kiti.

Mhudumu wa afya anampa chanjo mwanamke aliyeketi kitini. Inaonekana huu ulikuwa msimu wa virusi hatari vya korona. Kuna mwanamume nyuma yake ambaye anatembea huku akiwatazama.

Daktari wa meno akiwa anamkagua mgonjwa. Amevalia glavu na shati nyeupe. Kwenye mkono wake wa kushoto kuna saa. Nyuma yake kuna watu wawili ambao wamesimama.

Wanafunzi wamo darasani wameketi, baadhi yao wameinua karatasi juu yenye michoro mbalimbali. Inaonekana wanapokea maagizo au mafunzo kutoka kwa mwalimu wao. Madirisha yako wazi kuruhusu miale kuingia ndani.

Aliyekuwa waziri wa afya katika serikali ya William Samoei Ruto nchini Kenya Bi. Susan Nakhumicha akiwa amemtembelea mama ambaye amejifungua hospitalini na kumletea zawadi kama vile nguo za watoto.

Chupa nyeupe yenye chanjo ya ugonjwa wa yellow fever . Imefunikwa vizuri na imeshikwa mkononi mwa mtu aliyevaa glavu ya rangi ya kijani kibichi. Vilevile kunayo sindano ambayo inaonekana

Cartoon ya chanjo wa ugonjwa wa yellow fever , inamaandishi ambayo yanasema kwamba dawa hii haswa iwekwebali na watoto. Ina nembo ya rangi mbalimbali ikiwemo buluu na samawati.

Mhudumu wa afya ameinama akiwa anampa chanjo mwanamke aliyeketi kwenye kiti, akiwa ameshika paja lake la kushoto. Amesonga na amevalia miwani, mdomoni amevaa maski yenye rangi nyeusi, kando yake kuna pipa la kutupa taka lenye rangi ya samawati.

Daktari mwenye nywele nyeusi, amesimama huku akiwa anatoa dawa kwenye chupa akitumia sindano. Nyuma yake kuna watu ambao wanatembea, labda wakielekea sehemu maalum kusubiri matibabu.

Daktari wa mifugo akiwa amevalia gwanda lenye rangi ya samawati. Anamkagua ng'ombe ambaye amesimama. Juu yake kuna mwingine ambaye amevalia glavu za buluu, akiwa anamkagua ng'ombe huyo kwenye pembe zake.

Mkono wa kulia wa daktari unachukua chanjo kutoka kwenye chupa nyeupe. Mkono huu umevaa glove , huku ukitumia sindano kuchukua chanjo hiyo. Chanjo hii inatumika kutibu magonjwa mbalimbali kama vile Measles, Mumps na Rubella .

Wanawake wenye asili ya Kiturkana nchini Kenya, wote wamevaa shanga shingoni ishara ya urembo, wengine wamebeba mitungi kichwani. Mmoja amekunja mkono, mwingine ameshikilia mtungi.

Bango la kibiashara la daktari wa kienyeji kwa jina daktari Galasinga. Linadokeza magonjwa ambayo anashughulikia. Chini yake kuna nambari iliyoandikwa kwa ufasaha, ambayo unaweza piga ili kumpata kupokea huduma zake.

Jumba refu ambalo limebomoka. Kando kuna majumba mengine ambayo yamesimama. Mbele yake kuna mtoto ambaye amesimama huku akiwa ameinua mkono juu. Chini kuna vifusi labda kutokana na ubomozi wa nyumba hiyo.

Chupa yenye rangi nyeupe na kijani kibichi imesimama juu ya meza. Imefunikwa vizuri. Ndani mwake kunaaminika kuna dawa aina ya Guttatum, yenye uwezo wa kutibu kupanuka kwa tezi dume.

Mwanaume mrefu ambaye ni mhudumu wa afya anatembea. Miguuni amevaa viatu vyeupe. Begani amebeba sanduku ambalo hutumika kuhifadhi dawa na vifaa vingine vya kimatibabu nyanjani.

Chupa nne za dawa zimepangwa. Moja ina chanjo ya ugonjwa wa yellow fever . Chini yake kuna sindano ambayo inaonekana haijatumika. Chupa nyingine iko na tembe ndani mwake.

Sabuni ya kuoga imeekwa kwenye vichupa vitatu vilivyo simama, sabuni hii imetengenezwa kutokana na mimea inayopatokana humu nchini. Sabuni hii ina uwezo wa kutibu magonjwa mbali mbali yakiwemo magonjwa ya ngozi na viungo.

Mgonjwa amelala kitandani ana sindano inayopeleka maji au dawa kwenye mkono wake, kichwani amewekwa bandeji nyeupe, amevua shati lake, kando yake kuna sahani na kikombe.

Jengo au kibanda cha maji. Akina mama na watoto wamepanga foleni ili kuyachota . Chini kuna mitungi ambayo imepangwa. Nyuma yao kuna miti ya kijani kibichi.

Watu watatu wameketi. Wamevalia mavazi ya kitamaduni. Chini kuna uteo. Nyuma kuna majani ya rangi ya kijani kibichi. Wamezingirwa na ukuta ambao umejengwa kutokana na matofali.

Mkulima yupo shambani. Amebeba kifaa maalum cha kumsaidia kupuliza dawa mahindi yake. Kando kuna tanki la maji lenye rangi nyeusi. Kuna miti inayoonekana kwa umbali na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mgonjwa amelala kitandani, anajeraha katika mguu wake wa kushoto, labda ni kutokana na ajali ya barabarani. Amefumba macho huku akiwa ameinua mguu moja juu ambao umefunikwa shuka nyeupe.

Wahudumu wa afya ya nyanjani wakiwa wamesimama. Wameshikilia simu zao mkononi. Kuna wanawake wawili ambao wamevaa tshirt yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna wenzao ambao vilevile wamesimama.

Mama mwenye tabasamu amechutama kuyateka maji kwenye mfereji. Mkono wake wa kulia umeushika mtungi wenye rangi ya samawati na nyekundu, upo juu ya besheni mbili. Nyuma yake kuna kamba ya kuanikia nguo.

Mganga au mpiga ramli akiwa kazini. Amevalia sare zake rasmi za kazi. Amechutama kando yake kukiwa na kiti cha kukunja. Mkononi ameshika kitu ambacho kinaweza semekana ni dawa. Ukutani mna picha ya mtu.

Daktari anamkaugua mgonjwa kabla amuingize kwenye machine ya CTC Scan . Amevalia sare ya kijani kibichi. Kando yake kuna kiti ambacho wangonjwa huwa wanakalia kama wamezidiwa.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia maski wanampima joto mwanaume ambaye ameketi chini. Anakisiwa labda anaweza kuwa na ugonjwa hatari wa virusi vya corona . Nyuma yao kuna nyuma ambayo imejengwa kutumia karatasi.

Fundi wa cherehani akiwa kazini. Amesonga nywele na amevalia maski . Ameketi kwenye kiti huku akiendelea kushona maski zingine ambazo zinaonekana zimepangwa pamoja.

Sehemu ya mapokezi kwenye moja wapo ya hospitali ya meno, kuna mwanamke ambaye amesonga. Ukutani kuna saa, kando yake kuna maelezo ya jinsi kulipia huduma hiyo ukitumia simu ya mkononi.

Mwalimu amesimama darasani akiwa amejishika kiuno. Amevalia maski na longi . Wanafunzi wengine wameketi chini huku mmoja wao akiwa mbele akionyesha jinsi ya kutumia kifaa flani.

Mama aliyevalia buibui ya rangi ya samawati akiwa ameshika mwanawe mchanga. Anapokea matibabu kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia miwani machoni na amesonga nywele.

Mtoto amepakatwa na mamaye kupokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanaume mwenye koti, mask na kofia nyeupe amesimama akitazama. Ukutani kuna mabango mengi yenye maandishi ya kiafya.

Daktari wa masikio akiwa anamkagua mgonjwa. Ana mask na ameweka kipimajoto shingoni. Daktari huyo amenyoa na anaonekana yuko makini kazini. Nyuma yake kuna wauguzi na madaktari wengi, wakizidi kuwashughulikia wagonjwa.

Muuguzi ambaye amesonga nywele anampa chanjo mtoto mchanga ambaye amelelewa na mamake kwenye mapaja. Muuguzi huyo amevalia nguo zake rasmi za kazi ambazo ni nyeupe.

Watu wawili wamo majini, mmoja ni wa umri mdogo, mwingine ni wa umri wa makamo. Kwa mbali kuna mbuzi ambao wamesimama, kuna majengo mawili ambayo yamejengwa na kuezekwa kutumia mabati, na ni ya rangi mbalimbali.

Mgonjwa ambaye amepanua mdomo wake amelala kitandani akiwa anatazama juu. Anakaguliwa meno na daktari wa meno ambaye amevaa sare zake rasmi za kazi zenye rangi ya buluu. Mikononi amevaa glavu nyeupe.

Mama amemlea mwanawe. Daktari anamuhudumia. Daktari huyu amevaa mask na glovu. Ana sindano mkononi kumuhudumia mtoto huyu. Mtoto analia huku mama akiwa anahisi uchungu wa mwana.

Muuguzi mwenye glavu nyeupe mikononi amesimama, huku akiwa amemshika mtoto. Inaonekana mtoto huyu ndio mwanzo amezaliwa. Kando yake kuna sanduku lenye rangi ya samawati, ambalo hutumika kutupa taka.

Maafisa kutoka idara ya afya wakiwa wamevaa magwanda yao rasmi meupe. Wanapuliza dawa katika chumba. Huu unaonekana ulikuwa wakati mgumu wa kipindi cha virusi vya corona .

Mhudumu wa afya akiwa na mgonjwa wake hospitalini. Wote wameketi. Inaonekana kwamba anampa ushauri au maelekezo fulani kuhusu, jinsi ya kutumia dawa. Mezani kuna chupa ambazo zimewekwa. Ukutani kuna mabango yenye maandishi ya kiafya.

Daktari mtaalamu wa macho akimkagua mgonjwa. Mgonjwa ameketi huku akiangalia ndani ya mashine. Daktari amenyoa na amevalia mask . Kando yao kuna vifaa vingine vya kimatibabu.